Majengo ya madarasa ya shule ya awali yakiwa pembezoni mwa uwanja mdogo, wenye michezo ya aina tofauti inayotumika na watoto.

Kitabu cha shule ya msingi kikiwa kimefunguka katika kurasa yenye maandishi tofauti na michoro tofauti kama vile kipindi cha pili, lishe bora, sarufi matumizi ya hiki na hivi pamoja na michoro minne.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi, yakiwa karibu na uwanja mzuri wa kijani wenye michezo tofauti ya watoto.

Eneo la mazingira safi la shule ya msingi, lenye madarasa kwa upande mmoja. Pamoja na uwanja unaotumika kwa ajili ya michezo ya wanafunzi.

Ghorofa zuri linalotumika kama madarasa ya shule ya msingi, yakiwa katika mandhari ya kuvutia na mazingira ya kupendeza.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyejikifunika mtandio, akiandika katika ubao wenye maandishi tofauti kama vile kuandika, macho, masikio, mdomo, pua pamoja na kuchora.

Kitabu cha kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi, kilichofunguliwa katika kurasa yenye maandishi mengi pamoja na picha nne tofauti, ikiwemo mchoro wa familia na kijana akiwa anatandika kitanda.

Mwalimu wa shule ya sekondari akitafuta kitabu katika raki tatu za kahawia, zenye vitabu vya aina tofauti.

Jengo kubwa la gorofa, la madarasa ya shule ya sekondari, likiwa katika mazingira safi ya kuvutia kwa ajili ya wanafunzi kusoma.

Wanafunzi wa kike wa sekondari, wakiwa ndani ya maktaba yenye madirisha mapana, wakichagua vitabu kwa ajili ya kujisomea kutoka kwenye rafu maalumu zenye rangi nyeupe.

Walimu wawili wa shule ya sekondari wakiwa nje ya madarasa, wakikagua mitihani iliyowekwa katika bahasha za rangi ya kaki.

Chumba kikubwa cha maabara chenye madirisha mapana, meza zenye mabomba ya maji, kinachotumika na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya masomo kwa vitendo kama vile masomo ya kemia na baiolojia.

Chumba cha maabara chenye madirisha mapana pamoja na meza zenye mabomba ya maji kinachotumika na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo ya masomo kama vile baiolojia na kemia.

Ukurasa wa mbele wa kitabu cha kemia cha shule za sekondari kilichokuwa na picha ya mwanasayansi akiwa ndani ya maabara, pamoja na maandishi tofauti kama vile kemia kidato cha tatu kitabu cha mwanafunzi.

Chumba kikubwa cha bweni la wanafunzi wa sekondari chenye kuta za rangi ya zambarau, vitanda pamoja na meza kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare za kufanana, za rangi nyekundu pamoja na bluu, wakiwa katika chumba cha mtihani.

Wanafunzi wengi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa kubwa wakimsikiliza kwa umakini mwalimu anayefundisha mbele yao.

Wanafunzi watatu wa chuo wakiwa ndani ya bweni lao, wawili wakiwa katika vitanda vyao, mmoja akitazama kabati.

Wanachuo darasani wakiwa wameketi katika viti vya rangi ya kijani wakimsikiliza mwalimu anayefundisha mbele yao.

Wanachuo darasani wakiwa na kompyuta zao wakimsikiliza mwalimu, anayefundisha mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba chenye madirisha mapana, wakitumia kompyuta kwa ajili ya kujisomea wenyewe.

Wanachuo waliovaa barakoa, wakiwa ndani ya darasa kubwa wakimsikiliza kwa makini mwalimu anaefundisha mbele yao.